Wanariadha wanne wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili wakiwa kwenye uwanja wa riadha, kujishughulisha na michezo au mazoezi ya riadha. Kando yao, wanaonekana watu ila si kwa uwazi.

Nyumba mbili, moja upande wa kulia na nyingine upande wa kushoto. Katikati yao kuna bustani kubwa yenye nyasi iliyokatwa vizuri na miti. Mlingoti mrefu uliopakwa rangi nyeupe upo karibu na tanki na maji.

Ukurasa wa kitabu cha kusoma ambao unaelezea sarufi kwa matumizi ya hiki na hivi kwa kutumia mfano wa picha ya mwanaume alievaa kanzu, koti na viatu akiwa amebeba vitabu na mtoto wa kiume aliyebeba viatu pia ametumiwa kama mfano.

Ubao mweupe wenye maandishi darasani. Karibu na mlango kuna kopo la taka, na fagio, darasa hilo linakaa safi sana . Baadhi ya maandishi kama vile team leader yanasomeka na yameandikwa kwa rangi ya bluu.